Kijana aliyevaa tisheti ya rangi nyeusi ameketi kwenye kiti wa daktari wa meno akipokea huduma ya meno. Huku mtaalam wa meno yaliyevaa glavu za rangi ya buluu, anatumia kifaa cha kulinganiasha rangi ya meno ili kuchagua rangi sahii kwa meno ya kijana huyo.

Mgonjwa akiwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno na mtaalam huyo akiwa anatumia kifaa chenye mwanga wa bluu kuangaza mdomo wa mgonjwa huyo. Ili kuweza kuangalia afya ya meno na fizi za mgonjwa huyo.

Daktari wa kinywa pamoja na msaidizi wake wakiwa wanamuhudumia mgonjwa aliyelala na kufungua mdomo, daktari akitumia mashine maalumu kwa ajili ya kuangalia meno yake, huku msaidizi wake akimulika ili aweze kuona vizuri.

Daktari wa meno akichunguza kinywa cha mgonjwa huyo alie kaa kwenye kiti, daktari huyo alieshika kifaa maalumu cha chuma pamoja na taa juu ya kichwa chake ili kuweza kumsaidia kuweza kuona kinywa cha mgonjwa huyo.

Madaktari wawili wa afya ya meno, wakiwa wanamchunguza mgonjwa mmoja aliyelala kwenye kitanda cha wagonjwa. Madaktari hao wanamuangalia kwa ukaribu, huku mmoja wa daktari akishikiria vifaa, mwingine akiweza kumuangalia na mwingine akimulika kwenye kinywa hicho, ili aweze kugundua tatizo liko wapi.

Eneo la wazi lililoathirika na mafuriko pamoja na mvua kubwa, hii ni hatari kwa ajili ya afya ya mazingira kwani huweza kusababisha magonjwa ya mlipuko kwa binaadamu.

Mtaalamu wa afya akiwa anakusanya chupa za plastiki katika gari ,ili ziweze kupelekwa kusindikwa na kutengeneza chupa zingine. Shughuli hii ni muhimu kwajili ya afya mazingira husaidia kupunguza uchunguzi wa mazingira unaosababishwa na taka ya plastiki.

Uchomaji wa takataka katika eneo la nje la mazingira. Usimamizi huu mbovu wa taka ni hatari kwani moshi unaozalishwa kwa uchomaji wa taka huo ni hatiri kwa afya za binadamu pamoja na ikolojia ya mazingira.

Eneo ndani ya hospitali la kusubiri wagonjwa. Eneo hilo limejaa wagojwa kadhaa wakisubiri kupatiwa huduma za afya kutoka kwa wataalamu hao, huku mtaalam mmoja wa afya akiwa amesimama mbele na kumwelezea jambo fulani mgonjwa aliyevaa begi mgongoni.

Wataalamu wawili wa afya wakiwa ndani ya chumba cha maabara. Mmoja wao ambaye ni mwanamke ameketi na anafanya kazi ya kuchunguza sampuli, huku mwanamume amesimama karibu yake. Wote wakiwa wamevalia makoti meupe pamoja na barakoa.

Kundi la wafanyakazi au wahudumu wa afya huku wengi wao wakiwa wamevaa makoti yenye rangi nyeupe na wote wakiwa wamevaa vitambulisho, wamesimama mbele ya bango lenye picha ya wahudumu pamoja na maelekezo mbalimbali ya huduma wanazotoa.

Kundi la wataalamu wa afya wakiwa ndani ya maabara, watalamu hao waliovaa koti lenye rangi nyeupe na baadhi yao wakwa wamevalia kofia za kuzuia nywele pamoja na barakoa kwa ajili ya usalama.

Wataalamu kadhaa wa afya wakiwa wamevaa sare za upasuaji na barakoa wakifanya kazi kwenye chumba cha upasuaji, wataalamu hawa wanashirikiana kutumia ujuzi wao na teknolojia ya kisasa ili kumtibu mgonjwa.

Kikundi cha watu wakiwa na furaha tele wakiruka na kuinua mikono juu, huku nyuma ya watu hao kukiwa na bango lenye maandishi ikiashiria kuwa ni shughuli inayohusiana na afya ya akili. Jambo hili ni muhimu sana kwa ustawi wa akili na saikolojia ya binadamu.

Mhudumu wa afya akimshauri mama aliyembeba mtoto mchanga kuhusu mambo mbalimbali juu ya afya ya mtoto huyo, hii ikiashiria ni baadhi ya huduma za afya za watoto zinazotolewa kwenye jamii hiyo.

Mtaalamu wa afya za watoto akiwa anamuangalia mtoto mchanga aliyezaliwa kabla ya siku zake maarufu kama njiti, huku watoto huyo akiwa amehifadhiwa kwenye mashine maalumu ya kumpatia joto.

Wataalamu wa miili wa afya wa watoto waliovalia barakoa pamoja na mashati yenye rangi ya kijani, wakimuhudumia mtoto mdogo mchanga aliyelala kwenye kitanda cha wagonjwa, ikiashiria upatikanaji wa tiba kwa ajili ya watoto hospitalini hapo.

Kliniki ya mama na mtoto ambapo watoto wachanga na wadogo hupelekwa kwaajili ya uangalizi wa afya , huku kukiwa na mtoa huduma akimpima uzito mtoto mchanga kwa kutumia mezani maalumu ya kuninginiza, huku baadhi ya wanawake wakiwa wameketi na watoto wao wakisubiri kupatiwa huduma .

Kundi kubwa la wazazi wakiwa wamebeba watoto wao wadogo wakiwa kwenye semina ya afya ya watoto, wazazi hao walioketi chini huku kukiwa na muhudumu wa afya akichukua taarifa kutoka kwa mmoja ya mzazi wa mtoto.

Mhudumu wa afya akitoa chanjo, ikiashiria ni sehemu ya mkakati wa kutoa afya kwa umma, ili kuzuia magonjwa na kuhakikisha jamii inapata chanjo muhimu. Kufanya hivo husaidia katika kupunguza kuenea kwa magonjwa na kuimarisha afya ya jamii kwa ujumla.

Mfanyakazi wa afya wakijiandaa kutoa chanjo; hii ni sehemu ya mkakati wakutoa huduma za afya ili kuzuia magonjwa na kuhakikisha jamii inapata chanjo muhimu, kufanya hivi inasaidia kupunguza na kueneza kwa magonjwa na kuimarisha afya ya jamii kwa ujumla.

Kampeni ya afya ya umma ambapo watoto wanapatiwa dawa au chanjo na wataalamu wa afya, huku watu mbalimbali wakiwemo viongozi na wananchi wamekusanyika kikamilifu kuunga mkono na kushiriki katika zoezi hili muhimu la kuboresha afya ya jamii na kuzuia magonjwa.

Dawa za asili ama tiba mbadala zilizohifadhiwa kwenye chupa za plastiki na kuwekwa juu ya meza, dawa hizi ni, kwani hutibu magonjwa mbalimbali na kusaidia wagonjwa kuweza kupona.

Vikombe viwili vyenye dawa ya asili, iliyotengeneza kwa maji pamoja na majani mabichi. Dawa hii hutumika kutibu magonjwa kadha wa kadha pamoja na kuimarisha afya.

Aina mbalimbali za mitishamba na mimea mikavu iliyowekwa kwenye vikombe vidogo vya udongo . Ikiashiria matumizi ya dawa za asili ama tiba mbadala zinazoweza kutibu magonjwa mbalimbali kwa binadamu.